Mwalimu wa elimu ya juu wakiwa na wanafunzi watu wazima wakiwaelekeza katika masomo yake ambayo anawafundisha darasa ilo lenye rangi ya njano imepigwa na ufuto mweusi ikiwa na madirisha ya chuma yenye rangi nyeusi

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa darasani wakiangalia mifano ya walimu wao wanaowaongoza, wanafunzi hao waliochanganyika wanaume na wanawake, huku mwalimu huyo akishikilia peni na daftari akiandika.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa darasani darasa lenye mapazia huku mbele yake kuwepo kuna "projector" ambayo inaonyesha masomo wanalosoma wakiwa wamekalia vitu vyenye rangi nyekundu na bluu, huku meza zao zilikuwa zimetandikwa na maji mezani wakimsikiliza mwalimu anacho ongea.

Wamama waliokalia kwenye viti vya kijani, huku nyuma kukiwepo kuna mabango yenye rangi nyeupe na kijani, yenye maandishi ya rangi nyeupe na nyeus. Huku pembeni yao kukiwepo na mbogamboga za rangi ya kijani na udongo mwekundu. Mbele yao kukiwepo kuna walimu ambao wanawapa elimu, juu ya maisha na mazingira.

Wamama wakiwa wanajifunza elimu ya utu uzima, huku wengine wakiwa wamevalia kimasai, mwalimu wao akiwaongoza namna ya kushona, mbele kukiwepo na mashine ya rangi nyeupe ya cherehani huku nyingine zingine zikiwepo na uzi mweusi na wa kijani.

Shule ya chekechea ambayo hutumiwa na watoto wadogo nje kukiwepo na bembea watoto wakibembea huku chini kukiwepo na nyasi zenye rangi ya kijani iliyokolea, bembea zenye rangi ya aina tofautitofauti na michoro iliyochorwa ya dizaini tofautitofauti.

Bembea zenye rangi aina tofauti tofauti zilizotengenezwa na chuma zenye rangi nyekundu, njano, viti bluu, kijani, na njano. Bembea hizi hutumika na watoto wadogo ambao wanasoma kwenye shule hiyo kubembea.

Kitabu kinachotumika na wanafunzi wa "Primary". Kitabu hiki kilichochorwa picha mbalimbali za kuonyesha, huku kuna wanawake, watoto namna ya kujisitiri wakati wa kutoka kuoga pia na kujihifadhi.

Shule ya ¨primary¨ inayofundisha watoto wadogo wenye umri tofautitofauti shule hii imezungukwa na majani mazuri yenye rangi ya kijani pembeni yake kunangazi zinazotumika kwa ajili ya watoto kupanda na kwenda madarasani.

Mwalimu wa kike aliyevalia tisheti nyeusi pamoja na sketi, akiwa anafundisha watoto wa praimari waliokaa kwa madawati ya mbao wakimsikiliza, huku ubao ukiwa umeandikwa na chaki yenye rangi nyeupe.

Walimu wa sekondari wa kiume na wa kike, wengine wakiwa wamevalia makoti wakisimamia mitihani wanafunzi sekondari, waliokuwa wanafanya mtihani, wengine wakiwa wamekaa kwenye dawati lenye rangi ya brauni, huku zikiwa zimechorwa namba.

Kitabu cha sekondari cha kemia cha kidato cha tatu nje kilichochorwa picha ya mwalimu aliyevaa koti jeupe, akiwa anachanganya kemikali mbalimbali kutumia vifaa maalumu.

Chumba kikubwa cha maabara ambacho kinatumika na wanafunzi wa sekondari kujifunzia kama kemia na fizikia, chumba hiki kikionekana kina mabomba maalumu ya kusafishia vifaa.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa wanapewa vitabu maalumu kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi, walimu hao wakiwa ndani ya kontena ambao wamechanganyika wanaume na wanawake, wangine wakiwa wamevalia suti, mwingine akiwa amevalia kitenge wengine wakiwa wamevalia mashati ya bluu.

Shule ya sekondari iliyojengwa na matofali yenye bati ya rangi ya kijani, huku nje kwenye ukuta wake ikiwa imeanikwa masweta ya bluu na chini nyasi zake zikiwa zimechanganyika rangi ya kijani na brauni, shule hii hutumika na wanafunzi kusoma.

Shule ya sekondari yenye rangi nyeupe ,dirisha brauni na milango ya brauni, pembeni huku kuna mti ukiwa imezunguka unaodondosha majani chini, huku kuna mabenchi kwaajili ya kutumika kwaajili ya kusomea

Mwalimu wa kike aliyesuka rasta kichwani akivalia tisheti nyeusi na sketi, akiwa mbele darasani akiwafundisha watoto wa praimari ambao wamekaa kwenye madawati ya mbao wakimsikiliza kwa makini.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa kwenye chumba maalumu, wakiwa wamezungukwa na vitabu vingi vya aina tofautitofauti, chumba hiki hutumika kama kujisomea mwenyewe pia kama sehemu ya kudisiskasi masomo yao.

Mwalimu wa kiume wa elimu ya juu, aliyevalia koti na suruali ya rangi ya bluu, akiwa anawafundisha wanafunzi wake waliokaa kwenye madawati ya kijani, waliochanganyika wakike na wanaume, wakimsikiliza kwa makini somo analofundisha.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa kwenye darasa kubwa lenye rangi juu nyeupe na rangi ukutani ya maziwa wakiwa wanamsikiliza mwalimu anaewafundisha wanafunzi hao, walichanganyika wanaume na wanawake

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwepo wasichana wanne, mvulana mmoja wakiwa wanajisomea, huku mmojawapo akiwa ameshika kompyuta mpakato pia akiwa amekaa juu ya meza yenye rangi ya kijani wakiwa wamezungukwa na miti yenye rangi ya kijani sehemu tulivu.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wanaojifundisha maswala ya tekinolojia, wakiwa wakitesti mitambo waliyoitengeneza, wanafunzi hao wa kiume watatu, wengine waliovalia makoti ya rangi ya maruni, mwingine amevalia tisheti nyeusi.

Vijana wawili wakiwa kwenye nyumba kubwa yenye rangi nyeupe madirisha yenye rangi nyeusi na nyeupe, huku kwa pembeni wakiwa wamezungukwa na viti vyenye rangi nyekundu wakiwa wanaonyesha mashine yao inayotumia umeme.

Wanafunzi waliovalia ovaroli wa uhandisi wa umeme wakiwa darasani na mwalimu wao akiwaelekeza vitu mbalimbali wengine wakiwa wanapima mashine zilizokuwepo mbele yao na wengine wakiwa wamekali viti vyenye rangi ya brauni na meza zenye rangi ya brauni na nyeupe.